Tunda aina ya papai lenye rangi ya kijani kwa nje na ya uchungwa kwa ndani, inayotumika kama dawa ya asili kwa mfano kuimarisha mmeng'enyo wa chakula, kuimarisha kinga ya mwili, majani ya papai husaidia kupunguza dalili za malaria na mwisho mbegu zake hutumika kuondoa minyoo ya tumbo.